Zao hili la biashara lijulikanalo kama ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, tayari limekwisha komaa na mkulima atasafirisha kupeleka sokoni.

Katika shamba kubwa, mimea yenye rangi ya kijani kibichi; ijulikanayo kama kabichi, tayari imekwisha komaa na ipo tayari kusafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa.